Mtambo wa kuzalisha umeme unaotumia joto la ardhi. Moshi mweupe unatoka kwenye mnara kadhaa yua kupooezea. Mtambo umezungukwa na mandhari yenye miti mingi, vichaka huku milima vikionekana kwa mbali.

Hili ni shamba kubwa la sola. Paneli za sola zinazonyosha kwa umbali zimepangwa kwenye safu ndefu. Upande wa nyuma pana mandhari ya misitu na miti kadhaa. Mfumo huu wa paneli za sola unaonyesha uwekezaji kwenye nishati mbadala.

Nguzo ya simu na umeme, iliyo na nyaya nyingi zilizofungwa karibu na bango la, Waridi Paradise Hotel. Mfanyikazi amepanda nguzo hio, kwa kutumia ngazi ndefu ya rangi ya machungwa.

Nguvu kubwa ya umeme ambayo mara nyingi huitwa Transmission Tower , imetengenezwa kwa chuma. Kuna sehemu zake zimepakwa rangi nyekundu. Inatumika kubeba nyaya za umeme na kuna mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nguzo za umeme zilizosheheni nyaya nyingi na transformer kubwa. Nyaya hizo zinaonekana kutatanisha na baadhi zimelegea. Chini ya nguzo kuna vichaka. Anga linaonekana kuwa samawati na mawingu machache meupe.

Kituo cha kusambaza umeme cha KENYA POWER, kuna nguzo nyingi za chuma zilizobeba nyaya za umeme na vifaa vingine vya usambazaji. Kuna bendera mbili zilizosimama moja ikiwa ndefu na nyingine fupi kidogo.

Kituo cha kupooza umeme kinachoitwa Isinya Substation Kimejengwa kama sehemu ya mradi wa kusafirisha umeme. Kituo hiki kina miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme zinazotumika kusambaza na kudhibiti mtiririko wa umeme.

Jengo la ghorofa lenye matofali mekundu na madirisha ya bluu. Mbele ya jengo, kuna nguzo za umeme kadha zilizo na transfoma iliyowekwa kwa juu ya moja ya nguzo hizo.

Mtambo wa kuzalisha umeme unaotumia mvuke ukiwa katikati ya mandhari yenye milima na mimea. Moshi au mvuke mweupe unatoka kwenye minara ya kupoezea ya mtambo huo. Jua linazama au linachomoza upande wa kulia.

Kiwanda cha kuzalisha umeme, kinachoonekana kuwa cha joto ardhi, yaani geothermal , kikiwa na mabomba mengi. Minara ya kupoeza inayotoa mvuke na majengo mbalimbali.

Kituo cha umeme au substation chenye transfoma kubwa ya umeme na vifaa vingine vinavyohusiana kama vile vizuia mikono na nyaya za umeme.

Nguzo kubwa ya umeme yenye nyaya nyingi ikiwa imesimama katika eneo lenye mimea mingi na milima kwa nyuma. Pia kuna njia za udongo zinazoonekana chini ya nguzo.

Kubwa la takataka. Takataka hizi ni za aina mbalimbali ikiwemo mifuko ya plastiki na chupa. Watoto wawili waliovalia sare za shule wamebeba begi mgongoni mwao wanapita mahali hapa. Watu kadhaa wanajishughulisha kwenye rundo hili labda wakitafuta vitu au wakitupa takataka.

Tingatinga likibomoa majengo yanayoonekana kama ni vibanda au nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Kuna kifusi kingi cha mbao mabati na uchafu mwingine chini, kuashiria kuwa ubomoaji unaendelea au umekamilika kwa sehemu.

Mwanaume amebeba gunia lenye vitu visivyoeleweka labda chupa za plastiki. Anavuka mkondo wa maji chafu. Eneo hili ni mabanda duni kutokana na majengo yaliyojengwa kwa mabati.

Shughuli ya upandaji miti inaendelea. Watu kadhaa wameinama na wengine kusimama na kushikilia miche ya miti. Mbele kabisa pana mtoto aliyeshikilia mche wa miti. Mazingira haya yanaonyesha eneo lililoharibika kutokana labda na mafuriko au ukosefu wa miti.

Watu wamebeba mabati na mbao katikati ya vifusi vingi. Linaashiria kuwa eneo hilo limeadhirika na uharibifu mkubwa kutokana na janga la asili, ubomoaji au ajali. Watu wanajaribu kuokoa na kuhamisha mali yao.

Treni la kisasa ya shirika la reli ikipita juu ya daraja refu. Mandhari yanaonekana nyuma ni ya tambarare, yenye mimea michache. Rangi nyeupe na nyekundu za treni zinatokea vizuri.

Kundi la ndege kubwa weupe wakiruka angani huku anga likiwa na rangi ya bluu safi. Wametawanyika angani wengine wakiruka karibu na wengine wakiwa mbali wakionyesha muundo fulani wanaporuka.

Fisi ambaye amesimama kwenye nyasi, ana manyoya ya rangi ya kahawia yenye madoa meusi meusi, anaonekana kutazama upande wa kulia. Nyasi inaonekana ni ya rangi ya kibichi.

Rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa chini. Mifuko mingi ni mieupe na ina maandishi au alama mbalimbali, baadhi zikiwa na rangi nyekundu au kijani. Kwa mbali kuna mtu anayeshika mifuko mingine ya plastiki.

Kundi la tembo wengi wao wakiwa wadogo wakitembea kwenye eneo lenye mimea na labda maji au tope. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili kama vile mbuga la wanyama.

Vifaru watatu wakichungwa kwenye nyasi ndefu labda katika hifadhi ya wanyamapori au mbuga. Kwa nyuma kuna daraja refu la treni ambalo linaonekana kuwa ni la kisasa.

Mfuko mkubwa wa wafu unaofanana na ule wa gunia umejaa takataka mbalimbali. Mfuko huu umetundikwa kwenye ndoano ya kifaa ya kupimia uzito.

Mnyama anayeitwa paa, anayekula nyasi, ana pembe ndefu zilizopinda. Ana rangi ya kahawia na sehemu ya chini ya tumbo lake ni nyeupe. Ameinama akila mimea mifupi kwenye eneo la kijani kibichi.

Bonde lenye miamba mirefu na mimea mingi katikati kuna mwanamume aliyevaa shati la buluu na suruali ya kijivu ambaye amesimama. Chini yake kuna ardhi yenye matope ikiashiria mkondo wa maji uliokauka au njia ya kutembea.

Kundi la korongo watano wakiwa wamesimama karibu na maji. Wana rangi ya kijivu, nyeusi, nyeupe na sehemu za njano na nyekundu. Nyuma yao kuna ardhi yenye mchanga na wanyama wengine wawili wamelala.

Mto uliochafuliwa sana. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kijivu cheusi na kuna takataka mbalimbali zikielea juu ya maji na kando kando za kingo za mti. Kwenye upande wa kushoto wa mto, kuna ardhi isiyo na mimea mingi na inaonekana kama imechimbwa au kurekebishwa.

Twiga mchanga amesimama kwenye nyasi ndefu na vichaka. Ana rangi ya kahawia iliyokolea na madoa meupe. Shingo yake ni ndefu na ana pembe ndogo juu ya kichwa chake.

Rundo kubwa la takataka na matope barabarani. Inaonekana kama lori dogo au troli, limejaa taka. Watu wawili wamesimama karibu na rundo la taka, wote wamevaa nguo zao za kazi.

Kundi la watu wakifanya mazoezi ya yoga , nje katika eneo lenye miti mingi. Kunaonekana kuwa bustani au msitu mdogo. Wametandika mikeka yao chini na wako katika pozi mbalimbali ya yoga .

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya usafi katika eneo lenye miti mirefu inayofanana na mianzi. Eneo hilo linaonekana kuwa na taka nyingi zilizokusanyika chini.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe akishikilia mche wa miti, tayari kuupanda ardhini. Amezungukwa na kundi kubwa la watoto wa shule, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule.

Rundo kubwa la taka za plastiki hasa chupa zikiwa zimetapakaa katika eneo kubwa la wazi. Mbingu ina mawingu na kuna baadhi ya miti inaonekana kwa mbali.

Mwanamke akichota maji kutoka kwenye bomba la nje. Amesimama karibu na mikebe ya kukusanyia maji. Nyuma yake kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na kamba za kuanikia nguo.

Mnyama ambaye ni kifaru akila nyasi katika eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Ana rangi ya kahawia. Ana pembe moja inayoonekana wazi. Mandhari ya nyuma ni ya nyasi na vichaka.

Kundi la wanaume wengine wakiwa wamevalia sare za kijeshi na wengine wakiwa wamevalia nguo za kiraia, wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Katikati wanaume wawili wanashikilia mche wa miti ulio tayari kupandwa.

Huu ni mfumo wa kulisha ndovu katika kituo cha yatima cha wanyamapori. Ndovu huyu mchanga anakunywa maziwa kutoka chupa kubwa anayoshikiliwa na mlezi wake. Watu wengi wamesimama nyuma ya kamba, wakishuhudia tukio hili.

Ndege mwenye manyoya ya kahawia akiwa ametua kwenye tawi la mti, ana mdomo mrefu uliojikunja na wenye rangi ya njano pia, ana makucha marefu pia.

Eneo chafu sana, pengine kando ya mto au mkondo wa maji. Kuna takataka nyingi zimetapakaa kila mahali, ikiwemo mifuko ya plastiki, na vitu vingine vilivyotupwa.

Kundi la swara watatu wakitembea kwenye nyasi ndefu. Wanyama hawa wana rangi ya kahawia iliyokolea mgongoni na nyeupe tumboni. Wana mstari mweupe unaotengenisha rangi hizo mbili.

Daraja refu la treni lililojengwa juu ya nguzo nyingi, inaonekana kupitia juu ya eneo tambarare lenye nyasi na vichaka chini ya anga ni safi. Daraja hili ni sehemu ya miundo mbinu mikubwa.

Kundi la punda milia, wakila nyasi katika savana. Pia kuna wanyama wengine wachache kwa mbali, kama vile swara na labda simba. Mazingira yana miti michache na nyasi ndefu.

Makazi duni yaliyo na nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao, nyingi zikionekana kuwa katika hali mbaya. Kuna mto wenye maji ya kahawia, yanayoashiria uchafu au tope. Unapita katikati ya makazi hayo.

Afisa wa wanyama pori akiwa amesimama karibu na simba aliyekufa. Simba huyo amelala chini akiwa na majeraha na afisa huyo ameshika bunduki. Mandhari ya nyuma yana mimea na uzio.

Twiga amesimama karibu na gari la watalii ambalo ni la rangi nyeupe. Gari hilo lina baki la gurudumu sehemu ya nyuma. Sehemu hii ni hifadhi ya wanyamapori. Jiji linaonekana kwa mbali.

Mchoro mkubwa wa ukutani wenye sura ya mtu mweusi. Mchoro huu umepambwa kwa rangi mbalimbali za kuvutia na michoro ya kiasili. Magari mawili yameegeshwa mbele ya ukuta huu.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa, labda katika makaazi duni au mtaa wa mabanda. Maji ya kahawia yanayoashiria matope ya uchafu yanatiririka kwa kasi yakipita karibu na maakazi yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyoimara.

Wasichana wawili wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe wakipanda mimea kwenye vigae vilivyotengenezwa kwa matairi ya gari, yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Wanaonekana wako nje na nyuma yao kuna jengo jeupe.

Kushoto, ndege wawili weusi wametua juu ya mti mkavu wakiwa wametulia chini ya anga la mawingu. Kulia, kundi la ndege wadogo wanatafuta chakula kwenye eneo la nyasi fupi.

Mazingira maridadi yanayoonyesha majengo marefu jijini chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe karibu na ziwa au bwawa. Kuna miti mingi ya kijani kibichi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake katika eneo la wazi lenye sakafu ngumu. Labda uwanja au sehemu ya nje ya jengo. Wanafanya shughuli mbalimbali.

Msongamano wa magari barabarani, kuna mabasi mawili makubwa ya manjano na nyeusi, mojawapo likiwa limeandikwa City hoppa, kuna gari dogo jeupe na limeandikwa Embasava sacco, magari mengine kadhaa yakiwa yamejipanga barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyo na malori na magari pamoja na treni inayoonekana kwa mbali. Upande wa kulia kuna majengo na biashara kando ya barabara. Anga ni mawingu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna gari ndogo la abiria likiwa limeegeshwa. Watu wanaonekana kutembea huku wengine wamesimama. Mbele upande wa kulia, kuna mwanamke amevaa koti la zambarau.

Eneo lenye shughuli nyingi labda barabara au soko. Kuna gari jeupe ndogo katikati ambalo linaonekana kama matatu. Juu ya paa lake kuna matairi mawili yaliyofungwa ambayo yanaweza kuwa yanasafirishwa au yanahifadhiwa.

Sehemu ya shughuli za usafiri na uchukuzi wa umma. Magari kadhaa yameegeshwa na yanachukua abiria kadhaa. Upande wa nyuma pana majengo ya ghorofa ambayo hayajakamilika. Na chini yake pana mabango ya majina tofauti.

Barabara yenye shughuli nyingi, kuna magari mengi ya aina tofauti. Kama vile malori, mabasi, na magari madogo. Yote yakionekana kuwa kwenye msongamano wa magari, au yakitembea polepole.

Basi la abiria linalojulikana kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Lina rangi za kupendeza za njano, machungwa na buluu na limepambwa kwa michoro mbalimbali. Lina nambari ya usajili.

Basi la abiria dogo linalotumika kama usafiri wa umma. Kuna watu kadhaa wakiwa wanasubiri au kutembea karibu na basi. Nyuma ya watu na basi, kuna majengo yanayoonekana kuwa ya biashara au ofisi na pia kuta za rangi ya manjano.

Barabara pana na yenye njia nyingi. Upande wa kushoto wa barabara, kuna miti mingi yenye majani mabichi, na baadhi ya maua ya pinki pamoja na nguzo za taa. Mbele zaidi, kuna bango kubwa la tangazo.

Barabara yenye mvua, kuna magari kadhaa yakiwemo mabasi mawili makubwa mmoja jekundu na jingine la bluu na magari mengine madogo meupe, kwenye ukingo wa barabara kuna mimea ya kijani kibichi na alama ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi pengine mjini. Kuna mtu anayevuka barabara kwenye kivuko cha pundamilia. Kuna ishara ya barabarani yenye umbo la pembe tatu nyekundu inayoashiria kivuko cha waenda kwa miguu.

Treni ya abiria, ikiwa imepita karibu na ua wa waya, labda kwenye kituo cha reli au karibu na njia za reli. Ua huu ni wa waya, unaonyesha pengine ni uzio wa usalama. Treni ina rangi nyeupe na mistari ya rangi nyekundu na machungwa.

Kushoto, kuna basi kubwa la abiria la rangi ya kijani kibichi. Kwenye sehemu ya mbele ya basi, kuna neno hupa limeandikwa kwa herufi kubwa. Mabasi kama haya hutumika sana kwa usafiri wa umma.

Foleni ya magari, mabasi na malori yamesimama au yakisonga polepole kwenye barabara pana. Kuna majengo na miti mingi upande wa kulia na kushoto wa barabara kuashiria mazingira ya mjini.

Eneo lenye shughuli nyingi mabda mtaani au katikati mwa jiji. Gari dogo la abiria liko katikati. Mlango wake umefunguliwa na abiria wamekaa ndani. Lina mabango yalioyoandikwa Muna Narok.

Eneo lenye shughuli nyingi, labda barabara au kituo cha mabasi. Kuna watu kadhaa wamesimama na kutembea kando ya barabara, wengine wakiwa karibu na basi lililopambwa kwa michoro mingi na rangi nyekundu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, labda mjini. Watu wengi wanatembea au kusimama pembeni mwa barabara, wengine wakiwa wamevalia sare zinazofanana na polisi au maafisa wa trafiki.

Mtu amesimama akiangalia basi, ambalo lina stika zenye maandishi Metro. Pia lina mistari ya njano na nyekundu kwa nyuma ambayo kwa kawaida huonyesha ishara ya hatari na tahadhari.

Kuna magari kadhaa barabarani. Kwa upande wa kushoto kuna gari dogo la abiria ambalo linaonekana kuwa aina ya vani likiwa na rangi ya kijivu au fedha. Mtu mmoja anaonekana akisukuma toroli kando ya barabara upande wa kulia.

Umati wa watu wakitembea kando ya barabara na kuvuka barabara. Baadhi ya watu wanaonekana kuwa maafisa wa trafiki au usalama wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi.

Shughuli yenye sehemu nyingi za usafiri , basi limeegeshwa au linatembea barabarani. Watu kadhaa wako kando ya basi hili wakiendelea na shughuli zao. Mtu mmoja aliyevalia shati ya kijani kibichi anasukuma rukwama. Mandhari ya nyuma ni ya miti ya kijani kibichi.

Daladala limepambwa kwa rangi nyingi, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wengi wanaotembea kwenye barabara, baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo mgongoni.

Barabara yenye shughuli nyingi, labda mjini. Kuna msongamano wa magari na watu wanatembea kando ya barabara. Kuna maafisa wa trafiki, wakiendesha shughuli za usimamizi wa trafiki. Baadhi ya magari ni matatu.

Basi ndogo la abiria, ambalo kwa kawaida huitwa matatu nchini Kenya, likiwa limesimama barabarani. Kuna mwanamke amesimama karibu na basi hilo akionekana akimsubiri au anaelekea mahali fulani.

Mandhari ya barabara yenye magari kadhaa ikiwemo bajaji mbili zinazoonekana wazi. Kuna bango nyuma linaloonekana kuwa linahusiana na njia ya usafiri za umma na nauli.

Hapa ni kituo cha mafuta cha Total Energies na kuna magari kadhaa yaliyosimama hapo, kama matatu. Ni magari ya usafiri wa umma nchini Kenya. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo.

Barabara nchini Kenya, ikiwa na daraja la watembea kwa miguu juu. Kushoto kuna matatu, basi la usafiri wa umma, gari la rangi ya chungwa, na mtu kwenye pikipiki ambaye anaonekana kuwa dereva wa bodaboda.

Hii ni basi, kwa kawaida hujulikana kama matatu. Imepakwa rangi nyekundu na ina michoro mbalimbali. Kwenye sehemu ya nyuma ya basi, kuna picha ya uso wa mwanamke na moto.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri pande zote mbili. Kuna miti na mimea zote za barabara na anga lina mawingu. Daraja la watembea kwa miguu linaonekana kwa mbali.

Watu wakipanda basi la Citi hoppa. Inaonekana kama kituo cha basi. Nyuma kuna majengo marefu na miti kando ya barabara. Kuna mabasi mengine karibu hapo pia.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji pengine Nairobi. Kuna majengo marefu pande zote za barabara. Magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo yamejaa barabarani baadhi yakiwa yamesimama kwenye foleni ya magari.

Shughuli nyingi za usafiri na saa barabarani. Basi la rangi ya kijani kibichi na chungwa linatembea barabarani. Watu kadhaa wanatembea kwenda na kurudi. Maandhari ya nyuma yana miti ya kijani kibichi.

Watu wengi wanasimama na kutembea kando ya barabara. Baadhi yao ni maafisa wa polisi au walinzi kutokana na sare zao. Kuna gari meupe mawili yaliyo karibu na mbele ya picha. Nyuma kuna majengo makubwa, mengine yakiwa na rangi nyepesi.

Barabara yenye shughuli nyingi pengine mjini ikiwa na magari mengi, mabasi na malori. Watu wanaonekana wakitembe kando ya barabara ambapo kuna maduka au soko. Majengo marefu yanaonekana kwa nyuma.

Basi la Citi Hoppa Next nchini Kenya, linaonekana kuwa la umeme likiwa na nembo ya electric upande wa mbele. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo.

Barabara yenye magari yanayoendelea. Na pia kuna foleni ndogo mbele. Kuna lori jeupe katikati ya barabara na nyuma kuna magari mengine kadhaa. Upande wa kulia kuna gari jeusi na juu ya barabara kuna daraja.

Basi dogo au matatu kama yanavyojulikana Kenya lililopakwa rangi nyekundu na kupambwa kwa michoro mbali mbali yenye kuvutia macho. Matatu haya yameegeshwa kando ya barabara.

Bomba la maji lililotengenezwa kwa chuma kinachong'aa limewekwa kwenye ukuta wenye rangi ya manjano iliyokoza na muundo wa matuta ,bomba lina mpini wa kudhibiti mtiririko wa maji na chini yake kuna mrija mdogo.

Chumba chenye ukuta mweupe na rafu mbili za mbao zilizopakwa rangi ya buluu iliyo na michirizi ya rangi nyeupe. Kuna chupa nyingi za maji zilizopangwa kwa makini zote zikionekana kuwa na lebo sawa.

Paa la jengo ambalo linaonekana kuwa la zamani au linahitaji matengenezo. Limejengwa kwa kutumia mbao kama fremu ya kuunga mkono na juu yake kuna mabati ya plastiki yanayoruhusu mwanga kupenya.

Mabomba makubwa kadhaa yaliyochakaa na kutu yamewekwa chini kwenye nyasi. Mabomba haya yanaonekana kuwa yametumika kwa muda mrefu na yanaonekana kuwa yameondolewa mahali fulani.

Eneo la nje lenye udongo na nyasi kavu, kuna mirija mingi mirefu miebamba na mieusi iliyolala chini ikienda sambamba ,kuelekea mbele mirija hii imetengenezwa kwa plastiki au chuma.

Mabomba mengi meusi yenye mistari ya bluu yakiwa yamewekwa kwenye ardhi, inaonekana kama eneo la ujenzi au mahali ambapo mabomba haya yanatayarishwa kutumika kwa nyuma kuna majengo.

Bomba la maji la kisasa linaonekana kutengenezwa kwa chuma kinachong'aa. Kuna tone moja la maji linaning'inia kwenye ncha ya bomba likikaribia kudondoka.

Mfumo wa kusukuma maji. Kuna pampu mbili za rangi ya njano. Pampu hizi hutumika kuongeza shinikizo la maji na kuyasukuma kupitia mfumo. Nyuma ya pampu kuna vichujio vikubwa viwili vya rangi ya buluu.

Bomba kubwa la maji la bluu, linaloendeshwa na wafanyikazi wawili, waliovalia kofia ngumu za manjano. Bodi za mbao na paa za chuma, zimewekwa karibu na bomba. Kuna mabomba meusi kadhaa.